Duka la viatu lililojaa kuna vile vya aina na rangi tofauti. Vimepangwa kwenye rafu ndefu. Vinaonekana. Inaonekana ni biashara kubwa ya viatu jijini.

Duka la nguo la kifahari lenye bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri. Nguo, viatu na vifaa vingine vya mitindo vimeonyeshwa kwenye rafu na meza. Taa za kisasa zinaangaza chumba zikionyesha bidhaa maridadi. Eneo la ununuzi.

Duka la vitu na vifaa vya mitindo. Sanamu ya kuvalisha nguo ina kofia, miwani na kitambaa. Vitu vya shingo na pete vimepangwa kwenye meza nyeupe. Mikoba na vitambaa pia vimeoanyeshwa. Linaonekana la kifahari lenye taa nzuri.

Ndani ya duka la baby shop lenye nembo ya kijani na machungwa. Nguo za watoto zimepangwa vizuri kwenye viwango na rafu. Wateja wapo ndani wananunua linaonekana la kisasa.

Woolworths la nguo na bidhaa za mitindo. Kioo cha mbele kinaonyesha sanamu ya kuonyeshea nguo iliyovalishwa maridadi na zenye rangi za kupendeza. Ndani kuna zile ambazo zimepangwa vizuri zikialika wateja kuingia na kufanya manunuzi.

Duka la nguo limejaa wateja, nyingi zimetundikwa kwenye reki. Wanachagua mavazi mbalimbali, ishara nyekundu inaandika men clothing bango lingine linasema kila kitu na bei yake. Safi ni nyeupe na safi, duka linaonekana kuwa na bidhaa nyingi.

Duka la mavazi, Classy Collections na Mirosa. Nje yake kuna sanamu za kuonyesha nguo ambazo zimevalishwa maridadi na rangi mbalimbali kama vile blue , njano, nyekundu na kijani, yanaonekana ya kisasa.

Vazi na vitu vina sanamu ya kuonyesha nguo limevalishwa kofia na vitu maridadi kuna meza zilizojaa mikoba, miwani na vitu vya shingo. Linaonekana kuwa la kifahari likitoa bidhaa za mitindo kwa wateja jijini.

Duka la nguo linonyesha bidhaa za Polo zinazopangwa vizuri. Mashati yana rangi tofauti, yametundikwa kwa kukunjwa kwenye rafu. Jeans na koti pia zimeonyeshwa. Juu kuna bango la chapa ya Polo.

Iko wazi. Lina mlango mkubwa wa kioo. Ndani yake kuna nguo mbalimbali baadhi yao ni njano, kijani na rangi zinginezo. Sanamu za kuonesha nguo zimevalishwa baadhi ya nguo hizo. Kuna taa zinazong'aa juu na mlango zikionyesha jina la duka.

Ndani ya duka la nguo za wanaume. Kuna fulana, mashati na suruali zimetundikwa na kupangwa vizuri. Kuna viatu na soksi juu ya rafu. Ni duka la kisasa lenye bidhaa mbalimbali.

Duka la Woolworths. Jina lake likiangaza juu ya mlango. Ndani kuna sanamu ya kuonyesha nguo ambayo imevalishwa vizuri. Kuna ishara ya labor available inayoonekana mbele ya duka ikionyesha huduma wanazozitoa.

Ndani ya duka la nguo, kuna safu ndefu zilizosheheni aina mbali mbali, ikiwemo mashati na sketi. Kwa mbali, rafu za viatu zinaonekana na nguo nyengine zimepakiwa. Mtu mmoja amesimama karibu na safu upande wa kushoto.

Bidhaa mbalimbali zikionyesha rafu zilizojaa manukato, saa na mapambo mengine maridadi. Kuna vitu vya urembo kama mikoba na viatu. Taa zimewaka vizuri. Sakafu ni nyeupe na safi ikionyesha mazingira nadhifu.

Kazi na vitu linaonyesha bidhaa mbalimbali kwa ajili ya kuuza. Sanamu ya kuonyeshea nguo imevalishwa mikoba, kofia na vitu vya shingo na masikioni vilivyopangwa kwa umaridadi kwenye meza. Inaonekana kama duka la kisasa la nguo au bidhaa za kifahari.

Nguo lililopangwa vizuri. Kuna sehemu maalum kwa nguo za wanawake na watoto. Rafu zimejaa shati na viatu vingi. Linaonekana kuwa na bidhaa nyingi zikipangwa kwenye reki na meza.

Nguo na viatu likiwa na rafu nyingi zilizojaa bidhaa. Viatu vya aina mbali mbali vikiwemo virefu na sandali, vimepangwa vizuri. Nguo zimetundikwa kwenye reki, linaonekana la kisasa na limepambwa vizuri.

Ndani ya duka la nguo, mtu anashika fulana nyeusi yenye picha. Kuna nguo nyingine zimetundikwa kwenye rafu. Mwanga wa zambarau unaonekana na kuna ishara ya inevitable ni duka la kisasa la mavazi.

Nguo na vito likiwa na sanamu ya kuonyesha nguo. Limevalishwa kofia na miwani ya jua na shati maridadi. Kuna mikufu na herini zikiwa zimeonyeshwa mbele chini yake kuna mikoba miwili moja mwekundu na mwingine mweusi. Rafu za nyuma zimejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo kofia nguo na mapambo. Mpangilio ni wa kisasa na kuvutia.

Ndani ya duka la kisasa la nguo na viatu, upande wa kushoto kuna rafu zenye viatu vingi na mikoba. Kulia kuna nguo zilizopangwa kwenye viango vya nguo, pia kuna meza za kuonyesha bithaa kama saa na mikufu. Sofa nyeusi imewekwa kati.

Duka la nguo za kifahari fazal the luxury boutique . Dirisha kubwa la kioo linaonesha nguo za kiume na kike zikiwa zimewekwa kwenye sanamu ya kuvalisha nguo. Ndani kuna nguo zingine zilizopangwa vizuri. Linaonekana kuwa katika maduka makubwa lenye muundo wa kisasa na wa kuvutia.

Duka la miwani ipo mengi ya aina tofauti yaliyopangwa kwenye rafu . Rangi na mitindo mbalimbali huonekana kuna viatu pia upande ni mahali pazuri pa ununuzi wa vifaa vya macho.

Shati nyingi za wanaume zilizopangwa kwenye meza dukani. Zina rangi na michoro tofauti. Katikati kuna bango jekundu likitangaza punguzo la hadi asilimia hamsini na tano. Nguo nyingine zimeonekana nyuma zikiwa zimetundikwa.

Eneo kubwa la wazi likiwa na nyasi na miti michache. Watu kadhaa wamekusanyika baadhi wamesimama na wengine wameketi. Kuna magari kadhaa yameegeshwa karibu nao. Hali ya hewa inaonekana safi.

Wazi lenye nyasi na miti ambapo magari kadhaa yameegeshwa inaonekana kama soko ya magari au eneo la maegesho lisilo rasmi na kuna watu wachache wanasimama kati ya magari.

Ndani ya gari, viti vya nyuma vina rangi ya kahawia nyepesi, kuna mikeka ya buluu sakafuni, inaonekana gari ni safi na limetunzwa vizuri, huenda ni la kuuzwa sokoni.

Mwanaume na mwanamke wanaangalia nyaraka. Mwanaume anatabasamu huku mwanamke akichunguza karatasi kwa umakini. Wote wamevalia suti za kazi. Nyuma yao kuna gari jeupe likionyesha kuwa wako katika duka la magari au maonyesho ya magari .

Ua wazi linaonekana likiwa na magari mengi ambayo ni ya aina tofauti yamepaki kwenye nyasi kuna miti mirefu upande wa nyuma ikionyesha mandhari ya siri. Watu wachache wanatembea kati kati ya magari.

Matairi mapya ya gari, yana mitindo mbalimbali, yote yametengenezwa kwa mipira myeusi, yanaonekana kuwa imara na safi, yapo tayari kwa ajili ya matumizi.

Gari jekundu lililokuwa limetenganishwa. Sakafu inaonekana wazi na viti vimeondolewa isipokua kimoja cha dereva, inaonekana linarekebishwa. Mtu amesimama karibu nalo.

Kadhaa yakiwa katika mchakato wa kutengenezwa ndani ya kiwanda. Moja ni la manjano liko mbele linaonekana bado halijakamilika. Kofia ya injini imefunguliwa. Nyuma yake kuna mabasi mengine meupe na ya manjano. Paa la kawaida linaonekana kuwa refu na lina miundo ya chuma.

Toyota Prado SUV ya rangi ya kijivu nyeusi imesimama kwa nyasi. Ni ya kifahari na sahani yake ya leseni inaanza KDK inaonyesha lipo tayari kwa kutumika.

Mwanamme anasafisha gari jekundu lililo vunjika. Hali na baadhi ya sehemu kama vile milango na injini. Anatumia bumba la maji kusafisha ndani. Inaonekana kama karakana ya magari au mahali pa kutengeneza.

Wakisalimiana kwa mikono mbele ya gari jeusi la kisasa ndani ya chumba cha maonyesho, wanatabasamu. Linaonekana jipya na limemeremeta likionesha biashara ya magari.

Gari la kifahari la rangi ya fedha likiwa limeegeshwa kwenye lami, lina namba ya usajili KBV 949E. Nyuma kuna majengo na mwavuli mwekundu unaonekana. Anga linonekana kuwa wazi.

Gari jeusi aina ya Subaru Forester linasimama kwenye Eneo la maegesho yenye changarawe. Nyuma yake kuna mengine yaliyo pangwa. Majengo yanaonekana kwa mbali. Lina namba ya usajili ya Kenya, KBB-1862R. Hii inaonekana kama soko la gari au, bohari la magari yaliyo tumika.

Gari jeupe linaonekana kuegeshwa. Jua limewaka likiashiria mandhari ya utulivu na mazuri. Lina vioo vyeusi. Nyuma kuna lenye paa la kipekee ambalo linaonekana kutengenezwa kutokana na vigae.

Nyeupe linaonekana kuwa SUV likiwa limeegeshwa nje. Ina namba ya usajili KCE 383Z. Kwa nyuma kuna ua mrefu wa chuma na miti. Liko kwenye eneo la lami na jua linaonekana kali

Maegesho makubwa ya magari, kuna mengi ya aina tofauti yaliyopakiwa kwa mpangilio. Meupe, mekunde na ya bluu yanaonekana wazi. Kuna suv nyeupe mbele, anga linaonekana kuwa na mawingu, yote yanauzwa.

Ndege ya kisasa aina ya Subaru yenye rangi ya kijivu cha giza imeegeshwa kwenye barabara isiyo na lami. Mbele ya ua wa chuma, namba za usajili za Kenya KCA 052X zinaonekana wazi. Inaonekana kama imewekwa karibu na karakana.

Maonyesho ya magari, safu ndefu ya magari mpya imepakiwa vizuri. Kuna aina mbalimbali na rangi zikiwemo bluu, nyekundu na nyeupe. Watu watatu wamesimama katikati wakiongea, labda wanunuzi wanazungumza na muuzaji.

Gari ya aina ya Toyota Prado, rangi yake ni kijivu giza, ina paa la kubebea mizigo. Taa zake za nyuma zinaonekana wazi, namba ya usajili ni KBK. Gari imebaki kwenye nyasi na changarawe.

Gari jeupe aina ya Honda Insight limeegeshwa kando ya bara bara lina number za usajili KCM 7009K liinaashiria kuwa limeandikishwa Kenya linaonekana kuwa katika hali nzuri

Gari dogo la rangi ya fedha, ambalo linaonekana kutumika kwa ajili ya usafiri au utalii. Limeegeshwa kando ya barabara isiyo na lami. Nyuma yake kuna ukuta mkubwa wa mamba.

Basi ndogo jeupe limeegeshwa nje ya jengo, lina madirisha meusi na sticker ndogo mbele. Rangi za ukuta nyuma yake zimeonekana, inaweza kuwa soko au sehemu ya kuegesha.

Chumba cha maonyesho ya magari au duka. Moja jeusi aina ya SUV linaonekana katikati likiwa safi na linameremeta. Mengine yapo nyuma na pembeni, ishara ya biashara au maonyesho.

Gari nyeupe aina ya Toyota limeegeshwa barabarani pengine tayari kwa usafiri au linauzwa nyuma kuna jengo lililoandikwa hill court anga ni ya samawati yenye mawingu inaonyesha hali nzuri ya hewa.

Taa ya gari enye rangi nyeusi. Namba zinaazia kilomita sufuri hadi kilomita mia mbili na sitini katika risari moja. Sidano inaelekea sufuri. Kiashiria cha mafuta kinaonyesha nusu. Taa nyekundu za onyo zinaonekana kulia.

Soko la mboga likiwa na bidhaa mbalimbali. Kuna viazi, vitunguu vyekundu na nyanya zilizopangwa vizuri kwenye vibweta vya mbao. Bidhaa zote zinaonekana safi na zimeiva, inaashiria biashara ya mazao ya shambani.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi. Watu wanauza nguo zilizotumika. Zimepangwa kwenye meza na mkokoteni. Zingine zimetundikwa. Inaonekana ni biashara ya mitumba jijini.

Duka la viatu sokoni, kuna sandari nyingi zilizorembeshwa zikininginia vingine vimepangwa vizuri. Watu wanaonekana wakihudumia wateja. Ni mahali pafaa kwa utamaduni wa kiafrika.

Duka limejaa bidhaa za sanaa za Kiafrika. Ukuta umejaa sanamu za wanyama na ramani za Kenya. Chini kuna twiga wengi waliyochongwa kwa mbao. Vitu zingine vya mapambo zimetundikwa. Ni mahali pazuri pa kununua bidhaa hizi.

Soko la wazi lenye bidhaa nyingi. Kuna mapanda ya kuuza matunda mboga na bidhaa zingine. Bango ndogo la huduma ya fundi pomba linaonekana upande wa kushoto. Barabara ni chafu kidogo na watu wachache wanatembea. Hali hii unaonekana kuwa na shughuli nyingi za kibiashara.

Soko la vyombo vya chuma. Kuna sufuria, vyungu na majiko yaliyotengenezwa kwa chuma. Zimepangwa ardhini zikisubiri wateja. Inaonekana ni biashara ya vyombo vya nyumbani.

Soko lenye bidhaa nyingi za sanaa za ufundi zilizotengenezwa kwa mbao zikiwemo sanamu za wanyama kama tembo na pia vinyago , zimepangwa kwenye darubani ya njano chini watu kadhaa wanaonekana wakishughulikia bidhaa au wakinunua.

Ni lenye bidhaa mbalimbali. Kuna maua, matunda , sanaa na nguo. Watu wachache wanaonekana wakitembea au wakiuza. Paa refu linaonekana na kuna vibanda vingi vilivyopangwa.

Rundo kubwa la ndizi zikiwa za kijani na baadhi zimeanza kuiva. Zimepangwa kwenye meza kubwa zikiashiria soko la mazao. Nyuma kuna zingine mingi, inaonyesha biashara ya matunda katika soko la humu nchini.

Soko la mboga na matunda. Kuna pilipili hoho kijani, viazi, nyanya na matango mengi. Zimepangwa kwenye masanduku na ndoo, inaonekana ni biashara ya mazao jijini.

Soko la wazi lina vibanda vingi vilivyoundwa kwa hema. Bidhaa mbalimbali sanaa za ufundi kama vile sanamu ndogo, sahani za mapambo na vitu vingine vya sanaa vimepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Wanawake wawili wamekaa chini wakiuza bidhaa zao. Kwa umbali, magunia makubwa yanaonekana.

Chumba kimejaa kazi za sanaa za aina mbalimbali, kuna michoro mingi iliyotundikwa ukutani ikionyesha mandhari tofauti, watu na wanyama. Kuna sanamu ndogo ziliziangwa kwenye meza inaonekana kama soko la sanaa au ghala la sanaa. Rangi angavu zimetumika zikifanya picha kuvutia sana.

Jengo kubwa lenye paa refu. Kuna bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri. Maduka yametandazwa gorofani na chini. Inaonekana kuna sanaa na nguo zinazouzwa. Ni mahali pazuri kwa biashara.

Jengo la soko kuu ya Nairobi. Lina rangi mbalimbali. Bendera ya kenya inaonekana juu. Watu wanatembea mbele yake wakifanya shughuli zao. Juu ya engo kuna maandishi Nairobi City County City Market . Gari dogo jekundu linaonekana upande wa kulia. Anga ni buluu isiyo na mawingu.

Soko lwa wazi likiwa na matunda na mboga. Ndizi zilizokomaa zikining'inia juu huku chungwa nyingi, nanasi na tangawizi zikionekana zimepangwa kwenye meza. Kuna matunda mengine yaliyokatwa ndani ya ndoo. hali ya hewa inaonekana kuwa ya kawaida ikionyesha biashara hai.

shughuli nyingi limejaa watu na bidhaa mbalimbali. Una nguo zenye rangi ya kuvutia, mapambo na vitu vingine vinavyouzwa. Watu wanatembea wanatazama na wengine wanamhudumia wateja. Bidhaa zimewekwa chini na kwenye meza.

Shughuli nyingi lina bidhaa mbali mbali. Upande wa kushoto kuna meza zimejaa matunda na mboga. Upande wa kulia kuna sanaa ya Kiafrika, kama vile picha na ufundi wa mikono. Juu kuna nguo na vitu vingine vinauzwa. Watu wanatembea na kufanya biashara.

Lililojaa vikapu na mapambo mengi yaliyotengenezwa kwa shanga. bidhaa hizi zinarangi mbalimbali zikiwemo nyeusi, nyekundu, buluu, kijani na dhahabu. Zimepangwa kwa wingi zikionyesha utamaduni na sanaa ya mikono.

Rundo kubwa la nguo za mitumba zilizorundikwa chini. Baadhi zimetundikwa ukutani. Nguzo ya mbao imelala katikati. Mazingira yanaonekana kuwa sokoni au eneo la biashara ya nguo.

Soko la maua lenye hema ya kijani. Maua mengi yana rangi tofauti yamepangwa kwenye ndoo ya mabesheni. Watu kadhaa wanaonekana wakishughulika. Baadhi yao wakiwa wamevaa sare za buluu. Majani na petali za maua yametapakaa chini, kuashiria shughuli zinazo endelea.

Soko la wazi likiwa na masanduku mengi yaliyojaa nyanya. Mwanaume mmoja amejikunja akizichagua. Watu wengi wanapita na magari yanaonekana kwa nyuma. Pia kuna majengo kuashiria shughuli za soko.

Soko la ndani leney shughuli nyingi. Bidhaa mbalimbali zinaonekana zikionyeshwa kwenye vibanda. Kuna maua, ufundi wa mikono na vitu vingine vya mapambo. Watu wanatembea kati ya vibanda wakivinjari bidhaa. Soko inaonekana kuwa sehemu maarufu kwa biashara na ununuzi.

Barabara ya soko ina vibanda vingi vilivyopangwa pande zote mbili. Matunda na mboga mbalimbali yamewekwa kwenye masanduku. Watu wanatembea katikati. Wanafanya manunuzi. Nyuma kuna majengo marefu yakionyesha kuwa ni katikati ya jiji.

kisasa yenye paa la bati. Ina kuta za rangi ya kijivu na mawe ya mapambo. Madirisha ni meusi na mlango wa mbele unaonekana wazi. Eneo la nje limefunikwa na changarawe. Hali ya hewa ni nzuri na anga lina mawingu meupe.

.. la ghorofa linaonekana likielekea angani. Limeundwa na madirisha mengi. Linaonyesha muundo wa kisasa. Limepakwa rangi ya kijivu, imechanganyika na kioo. Jua inaangaza wazi na anga ni ya samawati. Hii inaashiria maendeleo ya miundo mbinu ya makazi au ofisi jijini.

Ghorofa liitwalo Mfour apartment lina maduka chini na vyumba vya kuishi juu. Kuna bango la shop to-let linaashiria nafasi za biashara zinazokodishwa. Lina rangi ya kupendeza na balconi likiwa chini ya anga la buluu.

Nyumba za makazi zenye tanki kubwa la maji jeusi na bustani ndogo iliyo na nyasi na mimea michache. Kuna ukuta wa simiti unaotenganisha nafasi.

Majengo marefu yenye ghorofa nyingi, yamesimama wima. Yana rangi nyekundu , nyeupe na kijivu zilizochanganyika vizuri. Madirisha mengi yanaonekana yakionyesha mwanga ndani. Anga la buluu linaongeza uzuri wa majengo. Jua linaonekana likichomoza kwa kuzama likitoa mwanga mzuri.

Jengo refu la kisasa ina gorofa nyingi. Lina roshani pana na lenye glasi. Limezungukwa na miti. Angaa ni ya bluu na mawingu machache, inaonekana ni maazi ya kifahari.

Bendera nyekundu na nyeupe ikitangaza COMMERCIAL PROPERTY FOR SALE nambari za simu zimeorotheshwa chini yake . Inaonekana kama tangazo la kuuza majengo ya biashara.

kubwa ikijengwa mbali. Eneo la mbele lina udongo na nyasi kavu. Anga ni ya bluu yenye mawingu machache. Inaashiria ujenzi wa miundombinu mpya.

Ghorofa nyingi, imepakwa rangi ya manjano kali ikisimama wazi chini ya anga la bluu. Ina madirisha mengi madogo na matanki ya mengi juu ya paa.

Barabara pana mbele ya nyumba za makaazi. Kuna zile zenye paa nyekundu na ujenzi unaendelea upande mwingine. Anga ni la bluu lenye mawingu machache. Ni eneo la amani na maendeleo jijini.

Jengo la ghorofa nyingi, likiwa na madirisha mengi yenye vioo vya blue vinang'aa. Linaonekana la kisasa na limepakwa rangi ya kahawia. Juu kuna paa la ghorofa lenye, lenye vifaa vingine. Inaonyesha ukuaji wa majengo ya kifahari jijini.

Jengo la ghorofa lina kuta za kijivu na madirisha yenye vyuma vya ulinzi. Juu ya paa limetengenezwa na matofali. Waya za umeme zimepita mbele. Anga lina mawingu meupe.

Ukuta mrefu uliojengwa kwa matofali yenye muundo wa miraba, yakipishana rangi nyekundu na nyeupe. Juu kuna miti ya migomba na mimea mingine, ikionyesha kua ukuta huu uko nje. Anga la blue linaonekana kwa mbali.

Marefu yakiwa chini ya ulinzi au yamekamilika kwa kiasi waya za umeme zinapita angani ni la buluu na lina mawingu meupe mti mmoja upo juu na upande wa kushoto

Jengo linaloendelea kujengwa likiwa na nguzo za saruji na muundo wa paa wa chuma. Jua linazama nyuma likipa anga rangi ya machungwa hafifu. Vichaka vya maua na rangi ya machungwa vimetawanyika mbele ya jengo. Ardhi inaonekana kavu na njia ndogo ya udongo inaonekana ikielekea jengoni.

Jengo refu la ghorofa nyingi lenye maduka ya biashara chini linaonekana . Sehemu yake ina rangi ya kijani kibichi na nyingine ni ya rangi ya asili. Mabango ya matangazo ya kukodisha au biashara yamebandikwa. Mbele ya jengo kuna eneo wazi lenye magugu na mbao na anga limeonekana wazi lenye mawingu machache.

Jengo kubwa la kisasa bado linaendelea kujengwa, lina ghorofa mbili, na roshani za kioo. Karibu na jengo kuna vifaa vya ujenzi na udongo uliotawanyika. Kwa mbali, nguzo za umeme zinaonekana. Eneo hilo linaonekana kuwa la ujenzi mpya.

Ndani ya jengo la kisasa, paa lina kioo kikuu, likiruhusu mwanga wa asili; una madirisha na milango yenye nondo. Inaonekana ni eneo la kibiashara au makazi jijini.

Bango la matangazo. Juu kuna huduma za garage ,kurekebisha magari na kuosha. Chini, bango la zamani linaandikwa, lots for sale, na namba za simu. Maeneo ya chini yanaonyesha udongo na jengo la mabati ikiashiria mazingira ya nusu mjini.

Nyumba yenye ukuta za matofali na paa jekundu iliyo katika eneo la wazi. Bustani ndogo yenye mimea iliyo kwauzwa vizuri ipo mbele ya nyumba. Njia ya changarawe inaelekea upande.

Mradi wa ujenzi wa nyumba kubwa, bado haujakamilika kikamilifu. Kuna ngazi imelala karibu na mlango huu. Mawe na takataka zimetapakaa mbele yake. Dirisha nyeusi imefungwa vizuri. Paa jekundu linaonekana wazi.

Ua la gorofa mbili lina maduka chini, zenye rushani ya bluu. Bango la Safaricom limeonekana upande wa kushoto, ngazi za nje za bluu zimeelekea juu. Jua linangaa angani.

Sehemu ya duka kubwa. Rafu zimejaa vinywaji baridi vya kuongeza nguvu. Imeandikwa energy zone kwa herufi kubwa na taa za bluu zimeongeza mvuto. Ni mahali panapovutia wateja.

Matunda na mboga za duka kubwa bango kubwa la organic limetundikwa juu likionyesha bidhaa asilia tikitimaji na matunda mengine yamepangwa kwenye rafu sakafu ni safi

Sehemu ya duka kubwa. Rafu nyingi zimejaa vyombo vya jikoni. Kuna sufuria, sahani na bidhaa nyingine nyingi. Taa za dari zinaangaza eneo lote. Njia ni pana na safi. Zimepangwa vizuri. Wateja wanaweza kuchagua kwa urahisi.

Ndani ya duka la viatu, vipo vingi vya aina mbali mbali, vilivyopangwa kwenye rafu. Vipo na rangi nyingi, vimepangwa vizuri. Buti za kahawia ziko kwenye meza ya mbele. Mifuko ya wanawake inaonekana kwenye rafu ya juu.

Jengo refu la ghorofa lenye bango kubwa la naivas juu yake chini kuna bango lingine linaonyesha sasa summit institute na ghorofa ya sita miti na majani yanaonekana mbele ya jengo ikiashiria kuwa lipo Nairobi.

Rafu ndefu ndani ya duka kubwa zimejaa bidhaa mbalimbali kama mboga mabichi, matunda na bidhaa nyingine za chakula zilizofunganishwa vizuri. Bidhaa hizo zimepangwa vizuri kwenye vifriji vya wazi.

Baiskeli nyingi zilizopangwa kwa safu ndani ya duka. Baadhi zikiwa zimefungwa plastiki nyeupe ya ulinzi. Nyuma yake kuna nguo zilizopangwa kwenye rafu ikiwemo T-Shirt na kaptula. Safu ni ya kijani na bidhaa nyingine zinaonekana mbali. Inaonekana ni sehemu ya vifaa vya michezo.

Ndani ya duka kubwa ya kisasa lenye bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri. Kuna rafu zilizojaa, mikate, vinywaji na bidhaa nyingine muhimu za nyumbani. Njia pana kuruhusu wateja kutembea kwa urahisi na taa angavu zinaangaza eneo lote. Baadhi ya wafanyakazi na wateja wanaonekana wakishughulika.

Ndani ya duka kubwa, rafu zimejaa bidhaa za kusafisha na vifaa vingine vya nyumbani. Zimepangwa vizuri kwa ajili ya wateja. Inaonekana ni sehemu ya kemikali na vifaa vya usafi.

Duka lina sehemu mbalimbali za nyama. Kuna mabango yanayoashiria pork, white meat na red meat . Chini kuna vifriji vya nyama na wafanyikazi wawili wamevaa sare wako nyuma ya kaunta. Kwa mbele kuna rundo la chupa za Coca cola na bidhaa zingine zenye matoleo maalum. Taa zinaangazia bidhaa zikionyesha usafi na mpangilio.

Rafu ndefu za bidhaa zimejaa vitu mbalimbali vikiwemo sabuni, dawa na bidhaa na usafi. Sehemu imeandikwa, cleanshelf, ikiashiria duka kubwa la rejareja. Njia kati ya rafu ni safi. Inaonekana kuwa duka kubwa.

Ndani ya duka kubwa rafu zimejaa bidgaa mbalimbali ikiwemo tissue na taulo za jikoni. Kuna mabango ya bei ya offer inaonekana kuna mauzo yanaendelea watu wanaonekana wakitembea kando ya safu.

Vitamu vilivyopangwa kwa umaridadi ndani ya friji ya duka kubwa. Kuna aina mbalimbali za keki zenye mapambo tofauti pamoja na sambusa na vitu vingine vya kuoka. Inaashiria duka la mikate au sehemu ya keki katika duka kuu.

Bidhaa nyingi zikiuzwa kwenye duka kubwa la rejareja. Kuna magunia yaliyojaa nafaka tofauti kila moja ikiwa na kijiko cha kuchotea na lebo ya bei. Baadhi yana choclate chips na bidhaa zingine zinazofanana.

Ndani ya duka kubwa la bidhaa. Rafu zimejaa, zimepangwa vizuri. Kuna sehemu za samani, nguo na vitabu. Njia ni pana. Inaonekana ni mahali pa kufanya manunuzi.

Sehemu ya mikate na keki kwenye duka kubwa, bidhaa nyingi zimepangwa vizuri kwenye rafu. Kuna cookies , muffins na viennes , baadhi yao vimefungwa kwenye plastiki, bango linaonyesha tea-scones hamsini. Sakafu ni safi na laini.

Rafu iliyojaa nepi dukani. Bidhaa hizi zimepangwa vizuri kulingana na chapa. Kuna chapa tofauti kama huggies na molflix .Inaonekana ni sehemu ya duka kubwa ambalo linahudumia watu.

Zilizojaa bidhaa mbalimbali za kusafisha nyumbani. Chupa nyingi za sabuni na vifaa vingine vimepangwa kwa mpangilio zikiwemo zenye lebo ya Jik . Duka linaonekana kubwa na lenye bidhaa nyingi.

Duka kubwa la rejereja linaonekana likiwa na bidhaa mbalimbali. Sehemu ya viatu vya Bata vimejitokeza mbele. Nyuma kuna rafu nyingi zilizojaa bidhaa na watu wachache wanazunguka wakichagua. Dari inaonekana pana na yenye taa nyingi. Duka linaonekana kuwa la wateja wa kutosha.

Ndani ya duka kubwa lenye idara mbalimbali. Upande wa kushoto, kuna sehemu ya matunda na mboga, huku upande wa kulia kukiwa na friji za bidhaa za maziwa kama jibini. Wateja wanaonekana wakifanya manunuzi na kuna mabango ya ofa na mapunguzo yametundikwa.

Zilizojaa bidhaa mbali mbali za maziwa, kama vile mtindi, maziwa, na siagi, katika duka hapa jijini. Rafu zilionekana kua tupu, inaonyesha zimeisha au zinaunuliwa haraka. Mwanga mkali unaangazia bidhaa.

Foleni ndefu za bidhaa kwenye rafu za duka kubwa. Nyingi ni biskuti na vitu vya kuoka. Zimejaa kabisa. Zimepangwa vizuri. Duka inaonekana kua safi.

Matunda na mboga katika duka kubwa la kisasa jijini. Imepangwa kwenye masanduku ya mbao na rafu zikiwemo ndizi, karoti, nyanya na viazi. Bango kubwa lenye maandishi, fruits and vegetables ,linaonekana juu.

Ndani ya duka kubwa la kisasa. Sehemu ya kuoka mikate na vitu vitamu inaonekana. Kuna mabango yanayoonesha vines , arabic sweets , na doughnuts . Nje ya counter , kuna sanduku lenye assorted candies . Sakafu ni safi na yenye vigae.

Ndani ya duka kubwa ambapo matunda mengi kama tufaha ya kijani na mekundu yamepangwa kwenye meza ndefu. Mbele, toroli ya ununuzi inaonekana ikiwa na bidhaa mbalimbali. Wateja wanatembea kati ya rafu, wakifanya manunuzi yao.

Duka kubwa lenye bidhaa mbalimbali za nafaka, karanga na matunda yaliyokaushwa. Kila aina imewkwa kwenye vyombo vya kioo vikiwa na bei zao zimeandikwa. Nyuma kuna sehemu ya nyama na vyakula vingine. Mazingira ni safi na yamepanguzwa vizuri.

Mbili nyeupe na kijivu zenye mistari ya njano zikisimama karibu na bara bara ndogo ya watembea kwa miguu nyuma kuna jengo lenye bango Naivas lina rangi ya kijani na machungwa inaonekana mvua kiasi imechafuka

Mikufu nyingi za kisasa zimepangwa kwenye duka kubwa la vifaa vya nyumbani. Ziko na rangi tofauti nyeusi na fedha. Baadhi sina stika inayoonyesha miaka miwili ya udhamini. Watu wachache wanatembea labda wachagua kununua.

Ndani ya duka kubwa la bidhaa. Kuna sehemu ya kuoka mikate na keki, idara ya maziwa na pia matunda pamoja na mboga. Wateja wanachagua. Taa zinaning'inia kutoka dari zikitoa mwanga wa kutosha.